Rigathi Gachagua ni mwanasiasa kutoka Kenya ambaye alihudumu kama naibu wa rais kutoka mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili. Alijulikana kwa msimamo mkali kisiasa kabla ya kuondolewa madarakani na bunge na seneti mwaka wa elfu mbili ishirini na nne.

Hizi ni pasipoti za Kenya, moja ikiwa ya kitambo na nyingine ikiwa mpya iliyozinduliwa rasmi na serekali ya Kenya. Pasipoti ni hati rasmi inayotolewa na serekali kwa raia wake ili kuwaruhusu kusafiri nje ya nchi na kudhibitisha uraia wake katika mataifa ya kigeni.

Kushinda taji mchezoni ni mafanikio makubwa yanayoonyesha ushindi na ubingwa katika mashindano ya mchezo. Mshindi hupewa taji kama ishara ya heshima ya juhudi na ustadi wake uwanjani. Ni tukio la furaha na fahari kwa walioshinda

Chama cha Jubilee ni mojawapo wa vyama nchini Kenya. Kilianzishwa kwa lengo la kuimarisha umoja wa kitaifa na maendeleo ya pamoja. Chini ya uongozi wa Rais wa zamani, Uhuru Kenyatta, Jubilee kilishinda uchaguzi wa mwaka elfu mbili na kumi na saba.

Jaji Martha Koome ni jaji mkuu wa Kenya na mwanamke wa kwanza kuwahi kushika nafasi hiyo ya juu katika historia ya nchi. Alichaguliwa rasmi mwaka 2021 na ameweka historia ya uongozi wake kwa kuleta mageuzi katika mfumo wa mahakama.

Hii ni ziara ya usajili. Inaweza kuwa usajili wa vitambulisho vya kitaifa, usajili wa wapiga kura, bima ya afya, au vikundi vya jamii. Umuhimu wa ziara ya usajili ni kama, kuwezesha watu walioko maeneo mbalimbali kupata huduma bila kusafiri mbali, au pia kukuza ushirikianaji na usawa wa kupata huduma.

Utambulisho ni hati rasmi inayotolewa na serikali ili kudhibitisha utambulisho wa mtu. Kwa mfano, hapa Kenya, watu walio na umri wa miaka kumi na nane na zaidi hupatiwa vitambulisho kinachoonyesha jina tarehe ya kuzaliwa, jinsia, kaunti na nambari ya kipekee ya huyo mtu.

Mashabiki wa kandanda ni watu wanaopenda na kuunga mkono mchezo wa kandanda kwa moyo wote. Hao hushabikia timu zao kwa kuvaa jezi, kupeperusha bendera na kuimba nyimbo za kuhamasisha na kuhudhuria mechi viwanjani au kuzitazamia kupitia runinga.

Hii ni klabu ya soka maarufu nchini Kenya ianjulikana kwa jina la utani kogala na ina mashabiki wengi kote nchini Kenya. Klabu hii imeshinda mataji mengi ya ligi kuu ya Kenya na imewakilisha nchi katika mashindano na mataifa mengi.

Mchezo wa kandanda unasifika kwa urahisi wake wa kuchezwa. Inahitaji mpira tu na eneo la kuchezea. Kwa hivyo unaweza kuchezwa karibu sehemu yoyote kwanzia viwanja rasmi mpaka shule, mitaa au bustani.

Huduma Center ni kituo cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali kwa wananchi, kwa haraka, na kwa pamoja. Ina rahisisha upatikanaji wa huduma, kama vitambulisho, pasipoti, na leseni bila kuhangaika kutoka ofisi moja hadi nyingine. Ni suluhisho la kisasa katika utoaji wa huduma kwa umma.

Mchezo wa kandanda ni mchezo wa timu unaochezwa na wachezaji kumi na mmoja kila upande. Ni mchezo maarufu duniani unaohitaji kasi, ustadi, ushirikiano na nidhamu. Kandanda huleta burudani, huimarisha afya ya mwili na kuunganisha jamii.

Mahakama ni taasisi ya kisheria yenye mamlaka ya kusikiliza na kuamua migogoro, na masuala ya haki, kati ya watu au dhidi ya serikali. Mahakama hutekeleza sheria za nchi, kutoa haki kwa walionewa, na kuhakikisha utawala wa sheria unazingatiwa.

Mpira wa neti ni mchezo wa timu unaochezwa na wachezaji tano kila upande ambapo lengo ni kufunga pointi na kurusha mpira kwenye kikapu cha adui. Mchezo huu unahitaji kasi, ushirikiano, nguvu na mbinu za hali ya juu. Mchezo huu huchezwa ndani ya uwanja maalum na maarufu duniani.

Hawa ni wanasiasa akiwemo aliyekuwa Rais wa Kenya, Mzee Uhuru Kenyatta. Wanasiasa kawaida huwa watu wanaoshiriki katika uongozi wa kisiasa na kushika nyadhifa mbalimbali serikalini. Hao hufanya kazi ya kutunga sera, kuwakilisha wananchi, na kusimamia utekelezaji wa sheria na maendeleo katika maeneo yao.

Huyu ni polisi wa usalama mwenye jukumu la kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao katika eneo la kazi. Amevaa sare rasmi, amebeba bunduki kwa ajili ya kukabiliana na hatari yoyote na mara nyingi husimama kwenye lango au katikati ya ofisi kuhakikisha hakuna mtu au kitu hatari kinachoingia.

Wachezaji hawa wamevaa jezi ya rangi ya manjano na kijani kibichi. Jezi huonyesha utambulisho wa timu kupitia rangi, nembo na nambari ya wachezaji. Mashabiki pia huweza kuvaa jezi ili kuonyesha kuunga mkono timu yao.

Mkutano huu umewaleta pamoja wafanyikazi wa huduma Center. Ni kikao kilichowaleta pamoja watumishi wa taasisi mbalimbali katika shirika hili ili kuweza kujadili maswala ya kazi, maendeleo ya shirika na changamoto ambazo huenda ikawa wanapitia. Ni fursa ya kubadilisha mawazo na kutoa taarifa maalum.

Kandanda ni mchezo unaopendwa sana duniani, hasa barani Afrika. Timu mbili kila moja likiwa na wachezaji kumi na moja hushindana kuingiza mpira wavuni kwa kutumia miguu. Mchezo huu huimarisha afya, hujenga mshikamano na huleta burudani kwa washabiki katika nchi kama kenya. Kandanda si tu mchezo bali chanzo ya ajira na faraha ya taifa kupitia vilabu kubwa kubwa kama Gor Mahia.

Hapa tunamuona rais wa kenya, rais William Ruto pamoja na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua . Pia tunaye jaji kutoka mahakama makuu ya kenya walioapishwa na rais wa kenya ili kulinda sheria ya nchi.

Bi. Martha Koome ni jaji mkuu wa kenya na ndiye mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo katika historia ya nchi hii. Kabla ya kuwa jaji mkuu , Bi Martha koome alikuwa jaji wa mahakama ya rufaa na pia maarufu kwa mchago wake katika kutetea haki za wanawake na watoto nchini.

Waku wa shirika wanaotakiwa kutia sahihi na waliopewa mamlaka ya kisheria au kiutawala kutekeleza majukumu kwa niaba ya shirika. Huenda ikawa ni wakurugenzi wakuu, wenye kiti wa bodi, katibu wa shirika au afisa wa fedha.

Gor- mahia ni mojawapo ya vilabu vya soka maarufu, na ya mafanikio makubwa nchini Kenya. Kinajulikana kwa jina la utani Kogalo, klabu hii imejizolea mataji mengi, ya ligi kuu ya Kenya na inamashabiki wengi wenye mapenzi makubwa. Mechi zake dhidi ya FC Leopards maarufu kama Mashemedi Dabi huvutia mashabiki kutoka kote nchini.

Sehemu ya upokezi ni sehemu maalum katika taasisi kama hospitali, ofisi, ama uwanja wa ndege, ambapo watu hupata msaada, maelekezo, na taarifa muhimu. Hutoa huduma kama kuelekeza wageni, kujibu maswali, na kutoa fomu au ratiba. Ni kituo cha kwanza cha msaada kwa watu wanaohitaji kujua zaidi.

Hawa ni wafanyakazi wa serikali na wanatoa huduma za serikali. Kwa kupitia huduma hizi, serikali huhakikisha kubwa kila raia anapata haki yake za msingi, anasaidiwa katika maendeleo yake, na anatunzwa kwa usawa bila ubaguzi.

Huyu ni mkurugenzi na anaongelesha wafanyikazi wenzake. Mazungumzo kama haya huimarisha mawasiliano, hujenga mtisha kazini na husaidia wafanyikazi kuelewa mwelekeo wa taasisi. Ni ishara ya uongozi wa karibu na unaojali ustawi wa wafanyikazi.

Kuapishwa kwa jaji mkuu wa Kenya ni tukio la kihistoria, linaloashiria mwazo la jukumu lake rasmi ya kisimamia idara ya mahakama. Jaji Martha Koome, mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo, aliapishwa katika ikulu ya Nairobi na baadae akaanza rasmi kazi yake.

Huduma Center ni kituo cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali kwa wananchi mahali pamoja kwa haraka, uwazi na ufanisi. Wananchi hupata huduma kama usajili wa vitambulisho , pasipoti, leseni za biashara , huduma za ardhi na kadhalika.

Raila Odinga ni mwanasiasa mashuhuri wa Kenya ambaye amekuwa mstari wa mbele katika harakati za demokrasia na utawala bora. Amekuwa akitumikia nyadhifa mbalimbali serikalini na anajulikana kwa msimamo wake wa kutetea haki za wananchi. Hapa tunaona akiungana na wanasiasa wenzake wa chama cha PNU.

Hii ni aina ya mchezo ya riadha inayohusisha kuruka kwa kutumia miguu ili kufikia umbali au urefu fulani. Mchezo huu huimarisha misuli, kuongeza wepesi wa mwili na kuboresha usawa na nguvu za mchezaji.

Siasa ni mchakato wa kuongoza na kufanya maamuzi jinsi jamii au taifa linaendeshwa. Inahusisha viongozi ,vyama vya kisiasa, sera na sheria zinazolenga kusimamia maendeleo katika nchi ambayo mtu anawania.

Hizi ni pasipoti za wananchi wa Kenya. Pasipoti ni hati rasmi inayotolewa na serikali kwa raia wake, ili kuwaruhusu kusafiri nje ya nchi. Hati hii ina taarifa muhimu kama jina ya msafiri, picha, tarehe ya kuzaliwa, uraia na nambari ya kipekee. Pasipoti hutumika kudhibitisha utambulisho wa msafiri katika viwanja vya ndege.

Bi. Martha Koome anamwapisha Rais William Ruto kama Rais wa Kenya, uwapisho wa Rais ni tukio rasmi linaloashiria kuanza kwa kipindi chake cha uongozi, Rais huchukua kiapo cha kutumikia taifa kwa uaminifu mbele ya wananchi na viongozi mbalimbali.

Uhuru kenyatta alikuwa rais wa nne wa jamhuri ya Kenya. Aliongoza taifa kwa miaka kumi akisisitiza maendeleo, huduma za afya na ushirikiano wa afrika mashariki.

Hawa ni washabiki. Mashabiki wa michezo ni watu wanaopenda na kufuatilia michezo kwa shauku kubwa. Hao hushangilia timu au wachezaji wanaowapenda, kuvaa mavazi ya timu na mara nyingi huenda uwanjani au kutazama kupitia runinga na mtandao. Mashabiki huchangia sana hamasa na mafanikio ya michezo.

Evans kidero ni mwanasiasa aliyehudu kama Gavana wa Nairobi akiwa ndiye gavana wa kwanza wa kaunti hiyo. Kidero alikumbana na mashtaka ya rushwa na utumiaji mbaya wa madaraka wakati wa utawala wake kama gavana.